Jopo la watu waliovalia mavazi maalumu na vifaa tiba kama vile kofia, barakoa na glovu walioko katika eneo la ndani lililozungukwa na mashine na vifaa tiba, ikiashiria ni waudumu wa afya.